Hapa ni duka vitu zimepangwa juu ya masanduku zenye zimetengezwa kwa ukuta vitu hizi ni aina za vitu zenye zinauzwa kwa duka kama mchele, sukari na dawa.

Hizi ni noti za kenya, noti hizi ni ya elfu moja , noti hizi ni ya Mzee jomo Kenyatta raisi wa kwanza wa jamuhuri ya kenya.

Huyu mtu anaonyesha pesa zake zenye ako naye kwa simu. Kuna majina ya watu wenye wametumia pesa kwa simu yake.

Kwa soko viatu zimepangwa kwa meza na kuna zingine zimeanikwa juu. Kuna wamama wanauza nguo sokoni.

Hii ni gari kubwa sana ya magurudumu mingi. Ikona trela na inabeba magari zingine.

Hii ni gari yenye inabeba gari ingine barabarani , gari hii ni ya gurudumu nne na iko na trela kubwa.

Hapa barabara, kuna gari kubwa yenye iko na magurudumu mengi na trela akibeba magari zingine dogo.

Hizi ni ndizi zenye zimewekwa juu ya meza, kuna ndizi zenye zimeiva kupita kiasi, na zingine bado haijaiva.

Hapa kwa soko kuna viatu vya aina tofauti zenye zinauzwa hapa. Kuna viatu ya kuchezea na viatu zenye haichezewi na nguo zenye zimeanikwa juu.

Hizi ni machungwa matunda kuna pilipili viazi vitamu na nyanya zenye zimekwaju ya kiti. Hizi zote zinahuzwa hapa zokoni.

Hapa ni duka, vijana hawa wawili wanaingia dukani ili wanunue vitu ambavyo wanataka kununua hapa kwa duka.

Hapa kwa duka, kuna vitu zenye zinauzwa hapa kama soda, viazi zenye zimeekwa nje ya duka na vitu zingine ndani ya duka.

Hapa kuna ndizi yenye ziko juu ya meza na zingine chini na yenye iko kwa kinua na vitunguu zenye zimefungwa kwa kiazi ya kuuza.

Hapa ni duka ya kuuza maziwa. Wakati mtu anataka maziwa za kununua anaweza kuja hapa kwa duka ili anunue maziwa zenye anataka.

Gari hii iko barabarani ikiedeshwa na dereva, ikona magurudumu nne na taa mbele yake na nyuma.

Hapa barabarani magari yamejaa na watu tena wamejaa barabarani kuna wenye wanaenda upande moja na wengine upande ngine.

Hizi ni manyumba, kuna nyumba ya kuuzia vitu kama sukari, chumvi. Nyumba ngine ya maziwa na ngine ni pahali ya kukunywa kinywaji.

Hizi ni machungwa zenye zimechanganyikiwa kwa meza. Chungwa hizi ni za kuuza. Kuna maembe, nyanya na paipai.

Hizi ni viatu zenye zimeekwa juu ya meza, viatu hizi ninza aina tofauti zote.

Hapa ni soko. Kando ya soko, hapa barabara, kuko na gari, na gari ndogo ya kuuuzia vitu vya kukula na ndani ya soko, kuna nguo zenye zimeanikwa juu.

Hizi ni viazi na malenge zenye zimewekwa juu ya meza zinauzwa zote.

Hizi ni magari zenye zimepakiwa hapa kando ya kiwanja na kuna wenye wanakaa katikati za magari hizi zenye zimepakiwa hapa kuna gari moja huku ya trela.

Hapa kwa soko kuna watu wenye wamekuja kununua , na wengine wamekuja kuuza. Mama huyu anauza machungwa zake hapa sokoni.

Gari hizi zimepangwa kwa laini moja barabarani. Magari hizi zote ni za kuuza.

Zile de za Jamhuri ya Kenya. Ni noti ya 1000. Noti hii ni ya mzee Jomo Kenyatta.

Hizi ni mashilingi ya nchi ya Kenya. Shilingi hizi ni shilingi ya 100 500 na 1000.

Hapa ni soko. Kuna aina nyingi za viatu zenye zinauzwa hapa. Nguo, bag, na aina zingine za vitu zenye zinauzwa kwa soko.

Magari hizi zimeekwa kando ya kiwanja. Ni kari za aina tofauti. Magari hizi ziko na magurudumu nne na vioo kwa upande mbili.

Hizi ni aina za matunda na chungwa .Zimechanganyikiwa zote kwa meza. Kuna avokado na maembe na matunda zingine mingi.

Hizi ni magari za aina tofauti zenye zimeekwa kwa laini moja. Hizi zote ni gari za kuuza.

Hizi ni magari zenye zimepangwa kwa laini. Magari za aina moja zimepangwa kwa laini yao.

Hapa ni duka. Vijana hao wawili wako kwa duka, mwingine anatoa pesa mfukoni anunue vitu dukani.

Ni mahali magari zenye, zimearibika zinatengezezwa hapa.

Hapa ni soko , wamama hawa wanauza mboga zao sokoni ,mama huyu ananunua mboga kwa huyu mzee.

Hapa ni soko kuna aina tafauti za matunda zenye zinauzwa hapa sokoni.

Hapa ni duka ya kuuzia vitu kama mchele, sukari, unga na vitu zingine hata soda.

Magari haya yamepangwa kwa laini moja barabarani. Ni ya aina tofauti tofauti.

Magari hizi zimepaki hapa kiwanja na Kuna sherehe zinaendea huku upande ingine.

Hapa ni soko kuna vitu ya aina tofauti, zenye zimeanikwa juu na zingine ziko chini.

Huyu mtu ameshika hizi pesa za Kenya yenye bado ni mpya. Pesa hizi ni noti ya elfu.

Hizi ni pesa za jamhuri ya Kenya , zimewekwa juu ya meza ,pesa hizi ni elfu nne.

Hizi ni pesa za mtu zenye ziko mpesa yake, pesa hizi ni elfu sitini na nane na mia nane.

Huyu mtu ameshika simu yake, ameenda kwa M-PESA na anataka atume pesa ya shilingi mia mbili.

Hapa ni duka ya kuuza viatu. Viatu vya aina tofauti zimepangwa chini na zingine juu ya meza.

Hapa ni mahali magari zinatengenezwa na kuuzwa hapa.

Hapa ni duka ya kuizia maziwa, maziwa za kukunywa na maziwa za kutumia kwa nyumba zinauzwa hapa.

Hapa ni duka, mama huyu na kijana huyu wamekuja hapa duka wanunue vitu ambavyo wanataka.

Hapa ni soko, kuna aina tofuati za vitu zenye zinauzwa hapa kwa soko, kuna matunda, machungwa, mboga na aina zingine za vitu za kukula hapa sokoni.

Hapa ni duka, vitu vya kuuzwa zimepangwa kwa duka ili mtu akikuja anaeza chagua vitu ambavyo anataka anunue.

Hapa ni soko wamama hawa wameleta matunda zao hapa kwa soko ili wauze.

Hapa barabarani kuna magari zenye zinaenda upande mmoja na gari moja kubwa ya magurudumu mengi iko na trela kubwa na inabeba magari zingine ndogo.

Hapa kwa soko wamama hawa wanauza vitu vyao. Viatu hizi zimeanikwa kwa laini.

Hapa ni duka, huyu mwenye baiskeli ananunua vitu dukani na ameweka chini ili afunge yote kwa baiskeli yake.

Hapa ni duka ya kuuzuia. Kuna aina mbalimbali ya vitu zenye zinauzwa hapa. Kuna sukari, mchele, maziwa na aina mingi ya vitu zingine zinauzwa hapa.

Hapa ni soko. Kuna viatu za aina tofauti zenye zimeanikwa juu na zingine ziko juu ya meza.

Hapa ni mahali magari zinatengenezwa na zinauzwa hapa. Magari hizi zimepakwa rangi ya aina tofauti.

Hapa ni duka ya mayai. Mayai zimepangwa kwa kreti hizi zao, na zimepangwa kuanzia chini hadi juu.

Hii ni duka ya kuuzia vitu, kuna vitu zenye zimetolewa nje, ile ziuzwe hapa.

Hapa kuna sherehe yenye inaandaliwa hapa kiwanjani. Hawa wanaona wakikaa kwa gari.

Hizi ni aina za matunda ,machungwa zenye zinauzwa kwa soko. Zote zimechanganyikiwa kwa meza moja .Kuna nyanya, kitunguu, pilipili na zingine mengi.

Hizi ni aina za chakula zenye zinauzwa sokoni Kuna viazi, vitunguu na nyanya.

Magari hizi ziko ndani ya nyumba gari hizi ni za aina tofauti ni za kuuza.

Hapa ni magari zenye zimepangwa kwa laini kando ya barabara, na nyuma ya magari hizi ni manyumba zenye zimejengwa kubwa za gorofa.

Hizi ni magari zenye zimepangwa kwa laini. Kuna zenye zimeona upande ingine na zingine upande ingine.

Habari ni soko. Wamama hawa wanauza hizi vitu vyao sokoni. Kuna wenye wanauza mahindi, maembe, nyanya, vitunguu na mboga.

Hizi ni noti za Kenya. Ni noti ya hamsini na noti ya elfu moja. Hizi ni pesa ambazo zinatumika kwa nchi ya Kenya.

Hapa ni barabara kuna magari zenye zimepangwa kwa laini moja kando ya barabara na kuna mawaya za stima na manyumba za ghorofa.

Huyu mtu ameifinya simu yake, ameifinya ili aonyeshe pesa zake zenye akonaye kwa M-PESA.

Hizi ni magurudumu za gari zimewekwa juu na zimesafishwa ili ziuzwe ama ziwekwe kwa gari.

Pesa zote za noti wa jamhiri ya Kenya, ni ya mzee Jomo kenyata, raisi wa kwanza wa jamhuri ya Kenya.

Hapa kuna mlolongo wa gari barabarani. Zimejaa kwa barabara. Kuna ya trela na zingine si ya trela.

Hapa ni soko .Kuna aina za vitu zenye zinauzwa hapa kuna vitunguu ,nyanya, ndizi ,mananasi na maembe.

Hapa ni duka ,kuna aina ya vitu zenye zinauzwa hapa kwa duka ,kuna sukari, mafuta, chumvi, soda na vitu vingi zenye zinauzwa dukani.

Hapa ni soko, kuna nguo ya aina tofauti zenye zinauzwa hapa kwa soko.

Hizi ni mitumba za nguo zenye zinauzwa kwa soko nguo hizi ni za bei tofauti tofauti.

Hapa ni soko, watu wameleta mboga zao sokoni wauze, na kuna wenye wanakuja ili wanunue mboga sokoni.

Hizi ni pesa za jamhuri ya kenya, pesa hizi ni noti, kuna noti ya mia tano na kuna noti ya elfu moja.

Huyu mtu ameshika simu anamwonyesha mtu mwingine pesa zenye akonaye kwa shilingi ya tanzania,

Magari haya ziko kwa nyumba ni ya aina tofauti na yote ni ya magurudumu nne.

Hapa ni duka ya kuuzia vitu ni kama sukari, unga na vitu vingine. Hapa kuna maji zenye ziko chini zote ni za kuuza hapa dukani.

Gari hii iko kando ya mlango. Ikona magurudumu nne na gari hii bado ni mpya.

Hii ni duka ya kuuzia vitu ,duka hili limefunguliwa ili watu wakuje kununua vitu hapa.

Hii ni noti ya jamhuri ya Kenya, ni noti ya elfu moja, noti hii ni ya mzee Jomo Kenyata, rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya.

Hawa ni familia moja, wamekaa wote pamoja wakikula pamoja.

Hapa ni duka ya kuuzia. Kuna aina tofauti za vitu zenye zinauzwa hapa. Kuna dawa, machungwa na vitu kama unga, sukari na chumvi na zingine mingi.

Magari hizi zimepakiwa kando ya kiwanja na wenyewe wameenda mahali sherehe inaandaliwa. Magari hizi ni ya aina tofauti kuna ya trela na zingine hazina trela.

Huyu anafinya simu yake. Ameenda m-pesa yake na ameenda mahali imeandikwa lipa na m-pesa. Anataka atume pesa.